Hiki ni kitabu cha mwanafunzi kitabu hiki ni cha kusoma imefunguliwa ukurasa wa themanini na Saba.

Hawa ni wachezaji walemavu. Wako kiwanja wakiendelea na mchezo yao. Hao wawili wamerukia mpira pamoja.

Hizi ni vitabu vya wanafunzi wa darasa la saba ziko juu ya meza ofisini .

Ni ofisini. Kuna meza inye vitabu zimewekwa juu. Na kuna kompyuta kando ya vitabu.

Hizi ni maelezo zenye zinaonyesha kwamba , misitu ni mahali kuna miti mingi.

Huyu ni mlemavu anatumia kiti yake hii ya kuendesha wakati kuna mahali anataka aende anatumia kiti hii kupitia.

Hizi manyumba zenye zimejengwa hapa ninza ghorofa, nyumba hizi zimejengwa vizuri na zimepekwa rangi mzuri.

Huyu ni mwanariadha mlemavu wa nchi ya Kenya .Ako kiwanjani akiendelea na mazoezi yake.

Hizi ni manyumba zenye zimechengwa nyumba hizi ni za ghorofa ni za kuuza na wakati ingine watu wanakomboa.

Hapa ni ofisini vitabu vya kusoma zimepangwa juu ya meza.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili. Inaonyesha picha ya watu wenye wako juu ya farasi.

Hizi ni karatasi za michoro, karatasi hizi ziko Kwa rangi tafauti tafauti.

Hawa na wanariadha wa nchi wa Kenya wako kiwanjani wakiendelea na mbio zao. Huyu mkimbiaji ameteleza chini akimaliza mbio zake.

Hapa kiwanja kuna hema yenye imetengenezwa katikati ya kiwanja na kuna mwanariadha anakimbia kiwanjani.

Hapa ni darasa la wanafunzi. Viti na loga zomepangwa darasani. Hakuna mwanafunzi hapa darasa na kuna karatasi zenye zimewekwa juu ya loga.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi imefunguliwa ukurasa wa mia moja na sabini kuna picha kwa hii ukurasa ya mwanafunzi na mwalimu.

Masiku za wiki imeanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Juma nne, Hadi Jumamosi.

Hii ni nyumba kubwa ya gorofa yenye imejengwa na imepakwa rangi nzuri sana na kuna maua zenye zimepandwa kusunguka nyumba.

Hiki ni kitabu cha mwanafuzi. Ni kitabu cha kusoma. Ni ya darasa la nne.

Hapa ni ofisi. Kuna masanduku zenye zimetengenezwa kwa ukuta ili kitabu ya aina tofauti zinawekwa mahali yake. Kwa hizi masanduku zimeandikwa nambari.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi. Imefunguliwa ukurasa wa arubaini na saba.

Hawa ni walemavu wachezaji wako kiwanjani wanafanya mazoezi wakiongozwa na kiongozi wao.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya. Anakimbia kiwanjani. Anaitwa Kimani. Anasindikizwa na msaidizi wake.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Wako kiwanjani wakiendelea kuzunguka kiwanjani.

Hapa ni ofisi, kuna vitabu mezani na kompyuta na waya za kompyuta zenye ziko juu ya kiti.

Hapa ni mahali watoto wadogo wenye hawasikii wanajungwa hapa na serikali.

Hapa ni darasa la wanafunzi. Wanafunzi wa chuo kikuu wanatumia darasa kama hili yenye imetengenezwa meza na kiti pamoja.

Huyu ni mwanariadha wa nchi ya Kenya. Ako kiwanjani ametamatisha mbio zake. Anaitwa Wesley Kimeli Sang.

Huyu ni mlemavu mchezaji. Ako kiwanjani akicheza mpira ya mguu. Amevaa nguo za kuchezea na viatu.

Hizi ni vitu zenye zimetengenezwa kwa shule zote zenye ziko kwa nchi ya kenya ili watoto wadogo wachekechekea wanatumia kuchezea.

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi. Kitabu hiki ni cha Kiingereza. Ni ya darasa la pili.

Hizi ni maswali ya mwanafunzi. Mwanafunzi amejaza hizi maswali yote na amepata yote.